Mwanamke aliye na mahitaji spesheli amevalia nguo zake rasmi za kimchezo. Amekaa kwenye kiti cha rangi ya kahawani, kilichowekwa nguo ya rangi nyekundu. Kwenye miguu amevalia viatu vya rangi nyeusi.

Nje, kwenye nyumba refu, kuna wanawake watatu. Mmoja aliyevalia nguo nyeusi, pia nyumba hii ina geti yenye rangi nyeusi. Wamama hawa wanapita kandokando ya jumba hili.

Kwenye darasa kuna madawati yaliyotengenezwa na mbao ya kahawani pia kuna viti vilivyotengenezwa na mbao ya kahawani, kuna madirisha yaliyofinikwa na nguo nyeupe na chini ina mistari ya nyekundu. Darasa hili hutumiwa na wanafunzi kuweza kufundishwa.

Kijana amekalia kiti spesheli cha magurudumu. Kiti hiki hutumiwa na watu walemavu. Ameshikilia vitabu kwenye mkono vya rangi ya kahawani.

Mtu aliyevalia suti ya rangi ya samawati ameshika kipaza sauti kwenye mkono. Nyuma yake kuna kibandiko cha karatasi kilichoandikwa na maandishi yenye rangi nyeusi.

Jumba kubwa lenye rangi nyeupe, linamchoro wa rangi ya samawati na kijani kibichi. Jumba hili hutumiwa na wanafunzi kama mahali pa kusomea. Pia liko chini ya mti wenye rangi ya kijani.

Jumba kubwa limepakwa rangi nyeupe na samawati. Jumba hili hutumiwa kwa wanafunzi kusoma. Jumba hili hutumiwa kila siku na wanafunzi wanakuja kujifundisha.

Wakimbiaji, wapo kwenye barabara yao ya kukimbia. Wakimbiaji hawa, wamevali mavazi yao rasmi ya kukimbia. Moja akiwa amevalia shati nyekundu iliyo na mchoro wa rangi nyeupe.

Nje ya jumba kubwa kuna maua yaliyopangwa yenye rangi ya kijani na mengine ya manjano. Maua haya yamepangwa ili kuonyesha gwaride na kung'arisha gwaride hilo.

Vitabu vyenye rangi ya samawati vinavyotumika kujifunza teknologia ya tarakilishi vimewekwa juu ya meza. Vitabu hivi ni spesheli za kufundishwa kuhusiana na mambo ya tarakilishi. Pia kuna faili ya rangi ya manjano iko juu ya meza.

Mkimbiaji amevalia mavazi yake rasmi ya kukimbia. Amevalia shati lenye rangi nyekundu lililoandikwa na maandishi ya rangi nyeupe. Chini amevalia suruali ya rangi ya samawati. Mchezaji huyu apo uwanjani.

Mpigaji mbizi, ako ndani ya maji. Mpigaji mbizi huyu, hutumia njia zake, ili kuweza kuonyesha ushujaa wake. Kando kando, kuna vitu vilivyowekwa vyenye rangi nyekundu.

Mama mwenye mahitaji spesheli amekalia chuma chenye rangi nyekundu. Chuma hiki hutumika kupunguza kilo, pia hutumika kusaidia watu wenye mahitaji ya kusumbuliwa na mgongo.

Jumba kubwa lilojengwa na kupakwa rangi nyeupe ni jumba linalotumika kama shule wanafunzi wanasomea. Nje Kuna mtu aliyesimama. Amevalia shati nyeupe akichota maji.

Jumba hili lenye rangi nyeupe limeandikwa kwenye maandishi yenye rangi nyeusi, na mengine yameandikwa kwenye rangi ya samawati, na mengine kwenye rangi ya kijani kibichi. Imewekwa bendera ya Jamhuri ya Kenya.

Kitabu hiki chenye michoro kimewekwa juu ya meza ya kahawai. Kitabu hiki kimechorwa picha zinazoeleza chakula, maji, mavazi, elimu na matibabu yanayotumiwa kwa watoto wasiojiweza.

Washindanao juu ya baiskeli wamevalia mavazi yao rasmi ya mashindano, mavazi hayo yana rangi nyeupe na michoro ya rangi ya kijani, nyekundu na suruali nyeusi zilizo na mchoro wa rangi nyeupe, nyekundu na kijani zilizoandikwa kwa kutumia rangi nyeupe.

Wakimbiaji wawili waliovalia sare zao za kikazi mmoja amevalia nguo ya rangi ya kijani na mwingine nguo ya rangi ya manjano na suruali za rangi nyeusi wapo uwanjani wakionyesha ushabiki wao.

Karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi imemarkiwa na kalamu ya rangi nyekundu pia imechorwa na penseli na kupakwa rangi ya manjano.

Kundi la wachezaji lililovalia mavazi yao rasmi ya mchezo wamesimama kwenye laini wakiwa wameshikilia cheti chao chenye rangi ya manjano.

Shule hii yenye rangi ya kahawai na rangi nyeupe ina mchoro ulioandikwa Mama Ngina Girls High School. Shule hii hutumika kuwafunza wanafunzi.

Kandokando ya bahari kuna mashua na kuna msichana aliyevalia nguo ya rangi nyeusi yenye mstari wa rangi nyeupe. Kwa kichwa amewekelea miwani yenye rangi ya samawati.

Mwanaume aliye valia suti ya samawati, amesimama mbele ya karatasi iliyo na rangi ya manjano. Mwanaume huyu anaongelelea kuhusu mambo ya elimu. Mbele yake kuna kipaza sauti.

Majumba makubwa yenye rangi ya kahawani na madirisha yaliyopakwa rangi nyeupe ipo katikati ya bustani lenye miti ya rangi ya kijani, kando kuna nyumba kubwa yenye mabati ya rangi nyekundu.

Madarasa yako kwenye uwanja. Madarasa haya yana milango ya rangi ya samawati. Kando kando kuna miti ya rangi ya kijani kibichi. Madarasa haya hutumiwa kwa wanafunzi kusomea.